Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa utaratibu. Pia kuna miti, kuna nyasi chini ya magari haya. Inaonekana ni hafla fulani ambavyo magari yameegeshwa mahali pamoja.

Kuna samaki ambaye amechemshwa na muuzaji anaonekana. Pia kuna wale ambao wameketi wanaonekana kuwa wanunuzi, na meza ya kuekea samaki hawa.

Kuna shilingi ishirini yaliyo na mchoro ya republic ya Kenya, kuna shilingi kumi zote zimemwagwa jini ya meza ama sakafu, hii ni shilingi ya Kenya ikiwa yamemwagwa.

Kuna ndizi, kuna kitunguu, pia inaonekana ni soko ya kuuza matunda pia kuna meza ya kuwekela ndizi kuna vibuyu vya kuwekelea ndizi pia kitunguu imefungwa kwa fungo moja moja.

Kuna mashine ya maziwa na maandishi ambayo yanaelezea kuhusu maziwa na mbegu ya shamba. Pia kuna mayai ya kuku. Kunaonekana kuwa anaendeleza kazi hiyo kwa kufinya mashine.

Kuna magari ambayo yameegeshwa, kuna watu ambao wanaonekana kuwa wamekusanyika, kuna miti, kuna nyasi chini kwenye uwanja huu. Pia kuna watu wawili wanaonekana kuwa wamesimama wanazungumza.

Kuna watu, kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa anapanga nyanya ili kuziuza kwenye soko, kuna gari na kuna watu, kuna mkokoteni pia kwenye hizi sanduku imeandikwa nambari.

Kuna watu watatu, wa kwanza ni baba, wa pili ni mama, wa tatu ni mtoto. Mtoto anaonekana kuwa anaonyesha ama anaangalia tarakilishi ama laptop . Kuna maandishi fulani kuhusu matibabu au utumiaji wa dawa za family planning .

Kuna gari ambayo imebandikwa maelezo ya Rawa Auto. Kuna magari mengine ambayo yameegeshwa kando yake. Inaonekana ni lami. Kuna nyumba nyuma yake na pia kuna maandishi imebandikwa.

Kuna watu ambao wanatembea, kuna watu ambao wananunua kuna nyumba, kuna hema za kuuza vitu inaonekana ni soko na ni njia Kuna miwa ambazo zinauzswa.

Kuna parachichi, ndimu, maembe na vitu ambapo unaweza kutumia kufungiwa chungwa unaponunua kwenye duka hili. Pia kuna vitu za kupimia .

Kuna picha ya mama, kuna maelezo ama maandiko ambayo yameandikwa chini ya picha hii. Nyuma yake inaonekana ni duka, pia kuna maandishi ya chama cha Jubilee.

Kuna mkono, vidole ikiwa imeinuza noti ya shilingi elfu, shilingi mia mbili, kuna noti ya shilingi hamsini, kuna shilingi ishirini ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Inaonekana ni meza.

Kuna duka, nje ya duka hili kuna maelezo zaidi kuhusu mambo yanayo endelea kwenye duka hili. Kuna taa nje yake, mlango imefunguliwa pia sakafu inaonekana kuwa ni safi.

Kuna mama ambaye anaonekana kuwa ameshika mashine ya mafuta ya kupika. Pia pampa za watoto zinaonekana kwenye shelfu, vitu ambazo zimepimwa. Sakafu ni ya rangi nyeupe.

Kuna duka mbili ambazo zimefunguliwa, kuna mama mmoja kando ya mlango. Mlango uki na maandishi ya Mpesa na kule wanavyofaa kulipa. Kuna mwingine anaye anaingia duka lingine akiwa na bagi kwenye mgongo.

Kuna magari ambayo imeegeshwa na watu ambao wanatembea. Dirisha ni la vioo. Kuna viti, kuna meza, kuna tarakilishi pia kuna ghorofa.

Kuna picha ya mwanamke, ambaye ameonekana kuwa amechoka kuna maa dishi inaelezea namba fulani, kuna nambari ya simu ambayo imepeanwa kwenye picha ili kufikia maelezo zaidi kuhusu picha hio.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa utaratibu. Kuna miti, kuna nyasi chini ya uwanja huu. Inaonekana kuwa ni open plain ambapo watu wameegesha gari mahali fulani. Kuna watu ambao wanaonekana kutembea.